Watu watatu wameketi nje kila mmoja akishikilia bidhaa tofauti. Mtu wa kushoto ameshikilia chupi yenye muundo wa samawati na nyeupe, wa katikati anashikilia yenye muundo wa nyekundu na nyeupe pamoja na sondu. Wanafunzi wamevaa sare za kijani, madhari ya nyuma inashiria eneo la mashambani.

Mabadiliko ya meno kabla na baada ya matibabu. Upande wa kushoto yanaonekana kuwa na madoa huku upande wa kulia yanaonekana kuwa meupe zaidi. Mabadiliko haya yanaeza kuhusiana na matibabu kama vile kung'arisha meno.

Mtoto aliyevaa nguo ya samawati anafanyiwa uchuguzi wa meno na mtaalam aliyevaa glavu nyeupe. Meno ya chini yanaonekana huku moja likiwa na doa jeusi linalo ashiria uwezekano wa tatizo kama kuoza, linalofaa kushughulikiwa mapema.

Mtu wa jinsia la kike ameshikilia mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe kwa mkono mmoja na bomba la dawa ya meno nyeupe kwa hiyo ingine. Inaonyesha utaratibu wa kila siku wa kusafisha meno, ili kuzuia uharibifu wake.

Mtoto mwenye nguo la waridi na nywele zenye shanga za rangi akipokea matibabu ya mdomo kutoka kwa mtu mzima. Anainamisha kichwa huku mdomo ukiwa wazi, wakati mzazi ameshikilia kifaa cha matibabu juu ya mdomo wake.

Mtoto anapokea matone ya dawa kutoka kwa mhudumu wa afya aliyeweka glavu za samawati. Mama aliyevaa nguo jekundu anamshikilia mtoto akihakikisha amewekwa sawa kupokea huduma hio. Mtu mwengine aliye na glavu anashika kalamu na daftari, akionekana kuandika taarifa ya mgonjwa.

Mhudumu wa afya akimpa mtoto chanjo akiwa amevaa glavu na barakoa kwa tahadhari, sindano inaelekezwa kwenye mtoto aliyevalia nguo nyekundu, mandhari ya nyuma yanaosha ukuta, matofali na mimea yakiashiria mazingira ya nje.

Mikono miwili imewekwa wazi vikiwa vimepambwa na vifaa mbalimbali. Saa ya fedha na bangili nyeusi kwenye mkono wa kushoto, huku wa kulia ukiwa na bangili nyekundu na ya dhahabu. Kidole kimoja kinaonekana kuwa kimekatwa na kina rangi tofauti.